Ng'ombe hawa wako nyumba lao, nyumba hii inawapea chakula na maji na tena wanatumia hii nyumba kukamua ukitumia teknolojia ya kisasa hii nyumba tena inafaa kusafishwa ikuwe nzuri.

Ni ndizi ambazo zimeivaa ndizi hii inaweza kuwa iko sokoni inauzwa ili wauzaji wanunue tena hii ndizi unaweza peleka nyumbani uikule. Hii ndizi tena inaweza kuwa ni chakula kwa mtoto ama ndizi unaweza chakula.

Ni mwanaume mmoja akiwa pale katika shamba. Pale amefunika ndizi lake ili labda uweze kuzuia maji ama hewa inayoweza kuozesha ndizi katika shamba.

Mwanaume moja ambaye amevaa koti lake nyeusi, akiwa pale anamwaga maziwa kwa vitu ambayo ya rangi nyekundu. yeye ameweka katika gari lake nyekundu ili akabebe maziwa.

Hapa ni mama mmoja amevaa sare yake na akashikilia lita, ili maziwa wakamsaidia kupima. Huyu mwingine ameshika maziwa kwa mtungi ili wapime maziwa haya kutoka mtungi hadi kwa lita.

Hii ndizi ambayo imeshikwa na mtu na mkono inaonyesha hii ndizi ilikiwa imeoza. Hii ndizi inaeza kuwa imeoza kwa sababu ilikuwa imeekwa mahali kuna maji ama ilikuwa bado haijakatwa pale kwa shamba ikakuwa na maji mingi ama kupata hewa iliyohitajikana. Tena hizi ndizi inaweza kuwa imeekwa kwa gunia wakajificha wakajifinya ndio maana imeoza.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa koti la rangi nyeusi akiwa na mkoba yenye rangi nyeupe. Ameshika yale mabegi ya kule katikati akiwa amesimama juu ya gari.

Hii video inaonyesha baba mmoja akiwa ameketi alafu mbele yake kwa meza kuna ndizi. Huyu baba ameshika ndizi ambayo ameitoa ganda lake. Alafu anatuonyesha jinsi ya kutengeneza kinywaji ama unawezatengeneza ukatekate ikuwe chakula. Kuna aina ndizi mingi bado iko kwa meza alafu ataitoa moja kwa moja akitoa ganda lake.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake nyekundu akiwa anaosha ng'ombe yake ng'ombe ya rangi nyeupe ikiwa wote wamesimama pale ili kuoshwa.

Ngo'mbe hawa wako kwa chumbani kwao alfu anatumia tekinolochia ya kisasa ama kukamua ngo'mbe , hapa Kuna chupa ambalo baada ya kukama wanawekelea hapa hili maziwa Yako iendele pale.

Kuna kiongozi mmoja ambaye amevaa gauni lake nyeupe. Kando yake kuna watu wamesimama pale wanawake wawili na mwanaume mmoja. Huyu ni kama anawaelimisha.

Mtu mwanaume mmoja amesimama kando ya ng'ombe, hawa ng'ombe wake wako kwa rangi hofauyi ya mweupe na mweusi alafu kuna chakula ya ng'ombe, hio chakula itakatwakatwa ili ng'ombe akule ili ng'ombe apate maziwa halafu tena akue na afya mzuri.

Picha inainyesha mama. Mama huyo ameshika ndizi ambazo zimekatwa. Hizi ndizi bado ziko mbichi ila hizi ndizi unaweza chukua sokoni ukauze, tena hizi ndizi unaweza chukua nazo nyumbani ukakule ikuwe chakula. Hizi ndizi ziko kwa ukubwa maana hizi ndizi zilikuwa za afya nzuri nazo ukiuza utapata pesa nzuri kwa bei nzuri.

Ng'ombe mingi wengi wakiwa wengine wamelala ilhali kuna wenye wamesimama, hawa wamelala wakilalia nyasi ama chakula chao wao wakiwa chumbani mwao.

Mwanamke mmoja akiwa anatoa mahindi, pale kuna mahindi ya mti. Yeye anahakikisha kuwa ametoa hayo mahindi ambayo ni chafu ili kuhakikisha isioze zingine.

Shamba hili ni shamba la ndizi ambazo ndizi zimepangwa kwa laini inayovutia. Ndizi hizi zikiwa kuna mbili ambazo ziko tayari mkulima ama mwenyewea akaikate akaichukue sokoni.

Mwanaume mmoja akiwa amebeba vitu kwa pikipiki yake kama ameeka mitungi za maziwa. Pale tena kuna magari ya rangi nyekundi zikiwa zinapita pale katikati ya barabara.

Wanaume wawili ambao wamevaa nguo za kazi wakiwa wao wanakama ng'ombe kuna ng'ombe tatu walio rangi nyeupe na nyeusi wote wakiwa wanakamwa na teknolojia ya kisasa.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe na amefunga kichwa ikiwa pale ameshika glasi ili apime huenda amezoea kupima dawa hapo.

Shamba ya wakulima. Shamba hii imepangwa ndizi , ndizi ambazo zimefuatilia laini mzuri , ndizi hizi zimepangwa kwa shamba lilokuwa safi . Ikiwa linangoja iive. Ndizi hizi ziko mingi wamepanda kwa shamba kubwa.

Mwanaume mmoja ambaye amesimama pale kama amevaa koti lake nyeusi, akiwa anamwaga maziwa kueka kwa ndoo zake ,kwa rangi yake nyeupe. Hii ni gari yake nyeusi.

Hii picha kuna ndizi mingi. Ndizi ambazo imetoka kuchunwa katika shamba. Ndizi hizi ziko soko ama ziko tayari kupelekwa na lori ili kwa soko ili waweze kuuza. Kuna ndizi ya aina aina alafu pale kuna watu.

Ndizi imetoka kwa shamba. Ndizi hizi imewekwa kwa laini ama imepangwa nzuri ikiwa tayari kuibebwa. Hizi ndizi ziko zimesafishwa na imepangwa vizuri zikiwa zinangoja lori ama zinangoja kari ili kuibeba kwa soko. Ukibeba kwa soko unaweza ukauza ama wakulima wanaenda kuuza ili wapate pesa wanazohitaji kuitumia.

Wanaume hawa wakiwa wanamwaga maziwa kutoka hizi chupa za maziwa. Pale kando kuna wanaume watatu wakiwa labda wanaingoja. Alafu tena kuna chupa za maziwa mingi zikiwa zimepangika laini.

Pale kuna wanaume wawili wote wakiwa wameshika pikipiki zao, pikipiki wote wamekuwa na michupa ama ni chupa ya maziwa ikiwa ni mbili mbili wakiwa tayari kubeba maziwa haya.

Hii ni picha ya ndizi. Ndizi hizi zikiwa katika shamba. Ikiwa zimeiva. Ndizi ikiwa bado imepangwa kwa laini na ni shamba kubwa. Ndizi bado ni kidogo alafu ziko katika zimepangwa kwa laini na uko chini.

Ndizi inayoonyeshwa kwa hii picha ni ndizi ambayo nusu yake imeiva, nusu yake bado ni mbichi. Hii ni ndizi ambayo unaeza kata pale imeiva ukauze ama ukakule kwa chakula. Pale bado haijaiva unaweza weka gunia ama kuweka kwa ndoo alafu ufunge uweke hadi ile siku inapoiva upeleke kwa soko ukauze ama ukakule ikue chakula.

Ndizi hii moja ikiwa pale mtu ameshika. Hii ndizi ambayo iko safi na imeiva, huenda mkulima atachukua soko ama kibanda akauze, ama hii ndizi akaeze akachukua nyumbani akakule ikuwe chakula.

Ng'ombe wawili pale ikiwa wamekaa pale wa rangi ya nyeusi alafu pale kuna maziwa, ngombe hawa wanakamwa kwa kutumia teknologia ya kisasa, maziwa inapo kamwa wanaweka katika hizi chupa mbili yenye nyeupe.

Ndizi hii iko kwa shamba. Ndizi hii bado haijakatwa. Hii ndizi iko bado haijaiva, maanake inaendelea kuzaa, maanake inaendelea kuiva ikiwa shamba. Bado inahitaji kukaa pale kwa dakika ama kwa miezi kadhaa ili iwe imeiva vizuri ama imekuwa na nguvu. Ile siku unapokatwa iwe ndizi nzuri ambayo unaweza uchukue ukauze pale soko.

Shamba la ndizi na kuna mti wa ndizi ambayo huenda iko tayari kukatwa ili mkulima aweze akachukue soko akauze ama nyumbani.

Wanawake watatu, moja akiwa amevaa koti lake nyeupe kama ameshika chupa kumwaga maziwa, kuna sufuria nyingine akiwa anatoa kwa loro. Alafu pale mwengine akiwa amepanga kwa laini

Mwanaume mmoja akiwa amesimama pale kama ameshika ndizi yake. Hii ndizi ambayo ameisuppoti na mti. Ni katikati ya shamba anaisuppoti ili isiweze kuanguka. Pale chini tena kuna manyumba za watu.

Maziwa iliyochomeka huwa pale unatoanisha kitu iliyo juu alafu unaweka kwa kififio ili kutowanisha . Hapa unapata maziwa haya ambako unaweza tumia kama ni chakula ama unaweza peleka pale utengeneze nayo keki.

Ndizi mingi imewekwa chini. Ndizi imetoka kwa shamba kuchunwa. Ndizi iko tayari ikipangwa kuwekwa lori. Hizi ndizi zikiwa kwa lori zinabebwa kwa soko ili kuuzwa. Ndizi zote ziko na lori mbili. Wako tayari. Hilo lori mbili liko ikiwekwa ndani ya hiyo lori zindizi zote ili kubebwa huko kwa soko zikauzwa. Hawa ni mashamba ama wakulima wamekuja kuuza ndizi zao kwa hizi malori.

Mwanamke mmoja ambaye amesimama pale kama amevaa koti lake nyeupe huku akiwa anafanya hesabu ama anafanya utafiti kwa dawa hizo. Pale ameshika glasi ya rangi nyeupe akiwa anafanya hesabu.

Kwa hapa kuna kalenda ama kitu ambayo wameweka nyasi katikati. Labda pale kando kuna watu ambao wako pale. Labda kuna baba mmoja amekaa pale kwa nyasi akiwa anaweka orodha ama anahakikisha kuwa nyasi zimeingia pale.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa kofia lake nyeupe, akiwa pale ameinama akikamua ng'ombe, ngombe hii kwa rangi yake nyeusi. Pale ameweka ndoo yake ili akikishe maziwa iende pale.

Ndizi hizi zikiwa bado katika shamba ilhali wamefunika na karatasi ili waweza kuwa wamefunika ili isikuwe na mvua mingi iweze kufanya ndizi kuoza.

Hapa kuna mwanamume mmoja akiwa kwenye pikipiki akifunga maziwa iliyopo hapo ndani. Pale tena kuna gari moja ambayo haswa huwa inatumika kubeba maziwa. Alafu kando yao kuna wanaume wamesimama.

Ndizi hii ikiwa katikati la shamba ambayo ikiwa tayari kuikatwa ili wapeleke shamba walipeleke sokoni wakauze ama mkulima anaweza akata achukue nyumbani akule ikuwe chakula.

Shamba hili ni shamba ambayo imekatwa ferechi nzuri nzuri. Ni shamba iliyo ya ndizi. Kuna ndizi ambazo zimepangwa zili sasa rangi ilizo kwenye laini inayofutia.

Hii ni ndoo ambayo ni moja na imewekwa juu ya kabati ndani ni siti nyeupe uenda ni funga inayouzwa pale sokoni.

Hii hawa ni teknologi ya kisasa au mashine ambayo hasa huwa inatumika kupima maziwa ilikuweza kuwa maziwa haya yako sawa ama maziwa haya yamekuwa na maradhi mbali mbali.